Wanawake wawili wanaonekana kuwa wanashiriki mafunzo fulani, kulingana na maandishi yaliyoko kwa ubaoni. Vilevile wanakaa kuelekeza watu fulani ambao hawaonekani kuhusu kitu fulani. Wanawake wamevalia nguo nyeupe na za samawati. Wanakaa kufunza watu kuhusu vitu mbalimbali kwa sababu kuna maelekezo wanafaa wanaonekana kuwa wanaelekeza watu.

Mtu mmoja aliyevalia barakoa kuonekana kuwa muuguzi wa afya, akitembea na vijiti viwili moja wa samawati mwingine wa rangi ya manjano. Anakaa kuwa amejilinda kutokana labda mkurupuko wa ugonjwa fulani amejilinda kwa barakoa na vilevile amevalia glovu mbalimbali ambazo ni za nyeupe.

Eneo linaonekana kuwa la mkasa, Kuna wale wa kushughulikia dharura, wamevalia magwanda ya kazi, vilevile kuna yule aliyevalia koti la samawati. Huenda kuna mkasa wa kuporomoka kwa jengo hili na manusura wanaendelea kuokolewa. Jengo hili limeporomoka na linaonekana limeporomoka kwa ukubwa kabisa na linaweza kuwa, linaokolewa wale manusura ambao wameumia.

Moshi mkubwa unaonekana kutanda hewani labda ni janga la moto ambalo limezuka huku kuna pikipiki imeegeshwa pale kando, kuna watu wanaonekana kuelekea penye kuna janga hili. Huenda kuna manusura wanajaribu kusaidiwa pale, vilevile mto unaonekana kuwa mkubwa kabisa, kuna wale waliovalia nguo mbalimbali na kuna wale ambao wanajaribu tu kuangalia kile tu kilichofanyika.

Mgonjwa anaonekana kuhudumiwa na mhudumu ambaye anakaa ni mwanamke, ambaye pia tunaona mgonjwa amevalia miwani, labda tu ana shida ya macho, na vile vile anapima vipimo mbalimbali. Kwa muonekano, mhudumu huyu amevaa nguo ya samawati.

Daktari amevalia magwanda ya kazi huku ameshika syringe labda kuna dawa zinaonekana vizuri kabisa, amevalia magwanda hayo kujizuia ugonjwa wowote labda kutokana na mkurupoko wa magonjwa mbalimbali, vile vile muuguzi huyu ameeza kuwa kwenye ofisi yake anaeleza vizuri jinsi anavyofanya kazi yake.